Hapa kuna duka la maziwa na kuna mashine au mtambo wa kutoa maziwa haya, maziwa haya hua yanahifadhiwa katika mtambo huu na kisha kutolewa kwa kuweka nambari fulani katika mtambo huu. Kuna mtu ambaye anaonekana akipima maziwa hayo.

Naona magari meupe na mekundu na lingine la rangi zingine. Hiki ni kibandiko ambacho kinatumika kuuzia watu wanaotafuta ulinzi wa magari yao kwa ajili ili yakiharibika yaweze kutengenezwa au ikipata ajali iweze kutengenezwa. Kibandiko hicho kinaonyesha kwamba mtu analipia hio insuarance tax kwa mwezi mmoja ambapo analipa elfu tatu.

Hii ni sehemu ya duka na duka hili linauza vitu vingi. Kuna maji ambayo yanuzwa. Pia duka hili linafanya mpesa ndio teknolojia ya kuhifadhi pesa au kutoa pesa. Pia kuna pikipiki imeegeshwa kwa upande wa nje.

Hapa kuna watu wawili, watu hawa wameketi karibu na duka la Mpesa, kuna mtu mmoja amekaa kwa dirisha na mwingine amekaa sakafuni, mtu aliyeketi sakafuni anaonekana kuwa wa mawazo mengi sana.

Hili ni eneo la sokoni na soko hili limejaa watu wengi sana. Kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa sokoni humu. Kuna wauzaji ambao wamekaa chini na kuna watu ambao wanatembea na kuna wanunuzi ambao wamesimama au kuchagua bidhaa. Kuna machungwa, kuna mandizi, kuna maembe.

Hii ni duka la kuuzia magari na kwa duka hili kuna magari ya aina mbali mbali au kuna magari mengi. Kuna ya rangi nyeupe, kuna ya rangi ya blue , kuna ya rangi nyeusi, kuna ya rangi nyekundu na pia kuna meza na viti vinavyotumika na wauzaji wa magari haya.

Hapa kuna magari yaliyoegeshwa na magari hayo ni matatu. Yako katika na rangi tofauti tofauti na sakafuni mnaonekana kwamba ni pasafi sana. Kuna gari nyeusi na moja nyeupe na lingine nyeusi na lingine ambalo linaonekana kwa umbali na pia inaonekana ni duka la kuuzia magari.

Hapa ni barabarani na kuna magari mengi yanayoendeshwa barabarani. Kuna gari moja ambalo limebeba magari matatu. Gari hili limebeba gari moja kwa aina ya pick up na mengine ni gari la teksi.

Hii ni sehemu ya nje au maonyesho ya mauzo ya magari. Kuna magari tofauti tofauti ambayo yameegeshwa. Magari pia haya yamepakwa rangi tofauti. Juu ya magari haya kumewekewa chandarua ambapo kinachozuia kwa miale ya jua. Kuna magari ya rangi nyeupe na mengine ya rangi tofauti.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka, na duka hili linauza bidhaa mbalimbali. Na bidhaa hizi zimetengenezwa kwa maziwa, bidhaa hizi zimepangwa kwenye friji, ili zisiweze kuharibika au ili zipate ubaridi. Kuna watu ambao wanaonekana wakichukua bidhaa hizo.

Hili ni duka la kuuzia viatu na kuna viatu vya aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti. Kuna viatu vya buluu, kuna viatu vyeupe, kuna viatu vyeusi na viatu hivi pia viko na matairi chini yake. Kuna vyenye matairi mawili, kuna vyenye matairi matatu.

Hapa ni ndani ya nyumba ya onyesho la magari, ako na magari mengi ya aina mbali mbali ambayo yameegeshwa kungojea ili kuuzwa, kuna magari ya rangi nyeupe, ya rangi nyekundu, na pia kuna magari ya rangi nyeusi.

Hili ni tangazo la Anziano Insurance Agency, na kwenye tangazo hili pia kumeandikwa, Domestic Human Insurance. Na pia kuna picha ya jumba kubwa ambalo liko hapo. Jumba hilo liko na rangi ya kahawia, na pia kuna namba za simu ambazo zimewekwa.

Hili ni sehemu la sokoni na pia kuna hema ambayo imewekwa au mwavuli. Kuna gari ambalo limeegeshwa. Kuna kibanda ambacho kwa umbali kinaonekana kinauza manguo. Kuna gari meza pia ikiwa na jagi juu.

Naona msichana ambaye ni ni wa dini ya kiislamu na pia naona kuna mtu ambaye amekalia viti anayeuza bidhaa zake. Kuna mtungi wa maji wa lita kumi na wa lita tano na kuna mwingine ambao umekatwa na naona kwamba kuna duka na kwenye mlango wa duka hilo umeandikwa mpesa kounyesha kwamba mtu anaweza tuma au kutoa pesa. Kando yake kuna picha zimechorwa warembo kuonyesha kuwa kuna salon .

Huku kuna magari mingi yaliyoegeshwa na pia kuna jumba ambalo linaonekana kwa umbali. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti, mengine meusi, megine meupe na mengine pia ya rangi zingine.

Hili ni eneo la sokoni na kuna wauzaji ambao wanauza bidhaa zao na bidhaa hizi ni nguo kuna nguo za rangi tofauti tofauti na pia kuna watu ambao wanaochagua nguo wamechanganya wote wanaume kwa wanawake. Kuna nguo ambazo pia zimewekwa kwa mikoba fulani.

Eneo hili ni eneo la sokoni na kuna viazi ambavyo vimewekwa kwenye mikebe vinuzwa pia kuna karoti ambazo zimepangwa zinauzwa na pia kuna pilipili hoho ambazo pia zimewekwa mahali hapa zinauzwa na pia kuna bidhaa zingine.

Hapa kuna magari mengi ambayo yameegeshwa. Kuna pikapapu, kuna teksi na pia kando yake kuna jumba ambalo limepakwa rangi nyeupe na pia magari haya yana rangi tofautitofauti.

Hapa kuna wanaume wawili na msichana mmoja ambao umesimama, na kando yao kuna magari ya aina tofauti tofauti yakiwa na rangi tofauti. Kuna gari jeupe na magari mawili meusi. Mwanamke huyu ametia mikono mfukoni, na mwanaume mmoja ambaye amevalia suti ya rangi ya samawati akiwa ameshikilia simu huku wengine wakitazama.

Hili ni eneo la nje ama kiwanjni, na kuna magari ambayo yameegeshwa. Magari haya yana rangi tofauti tofauti. Kuna mawili ni meupe, moja leusi na lingine la rangi ya bluu. Kwa umbali kuna miti ambayo imepandwa na inaonyesha mazingira haya ni mazuri sana.

Hapa ni ndani ya duka na duka hili kuna mashini ya kupima mafuta na kuna mwanamke ameshikilia mashini hiyo, na pia kuna mashini ingine ya maziwa na inaonekana kuwa inachorwa picha za ng'ombe.

Hapa kuna magari manne yaliyoegeshwa, gari meupe mawili, ingine rangi ya bluu na ingine rangi nyeusi. Magari haya yanaonekana yameegeshwa karibu na nyumba ya mtu ama eneo lililo na sherehe ama watu wanapokaa.

Hii ni sehemu ya nje ya duka, na kwenye milango ya duka hili kumepakwa rangi ya kijani kibichi, na pia kumechorwa picha ya mikono, na pia kumeandikwa Mpesa, pia kumechorwa picha ya feni, na pia kuna mifuko ambayo imewekwa kwenye milango hio, kuna pia beseni ambazo ziko sakafuni.

Hapa kuna gari jeupe lenye vioo vyeusi. Gari hili liko na nambari KCM 709K. Gari hili pia limeegeshwa na kando yake pia kuna vichaka vya miti. Eneo ambalo gari hili limeegeshwa ni pasafi sana.

Hii ni kampuni ya kutengeneza vifaa vya magari. Kuna vifaa vingine vya magari ya basi ambavyo vimepangwa kwa ustadi. Kuna viko na rangi tofauti tofauti. Kuna vyeupe, kuna basi lililo jeupe lakini bado linaonekana kwamba halijamalizwa kutengenezwa.

Kuna mwanamke aliyesimama mbele ya duka la kutoa pesa , na mwanamke huyu ni mwanamke wa dini ya Kiislamu. Hapa kunaonekana ni kama ni sehemu ya biashara na pia sehemu ya kuwekeza pesa au kutoa pesa ili kwa matumizi zaidi. Juu ya duka hilo kunaonekana maandishi yanayoandikwa bei nafuu kumaanisha kwamba vitu hivyo vinauzwa kwa bei nafuu.

Hili ni eneo la sokoni na ni soko la kuuza nguo. Kuna nguo nyingi ambazo zimemwagwa na zingine zikiwa zimeanikwa juu na kuna watu wanapita katikati ya soko hili. Watu hawa wanaonekana wakitazama nguo hizo zilizomwagwa maanake zina rangi ya kupe.

Hili ni eneo la sokoni, na soko hili ni la kuuza vikapu. Kuna vikapu ambavyo vimetengenezwa vikiwa na nyuzi za rangi tofauti tofauti, kuna vikapu vidogo na vingine vikubwa. Vikapu hivi vinapendeza.

Hapa ni sokoni na muuzaji wa soko hili anauza viazi, vitunguu na tomato . Na viazi hivi na vitunguu vinaonekana vimepangwa na kuwekwa kwa njia ya ustadi. Tomato hizo zimepangwa kwa bei tofautitofauti zingine zikiwekwa mbele zingine zikiwekwa nyuma.

Hapa kuna gari ambalo limeegeshwa na pia kando ya gari hiyo kuna miti mirefu iliyo ya kijani ambayo inaonekana pia chini yake kuna nyasi ambayo imemea na gari hili linaonekana.

Hii ni sehemu ya nje ya duka, duka ambalo linaitwa kwa jina, New Generation. Katika mlango huo wa duka umepakwa rangi ya kijani kibichi na pia umeandikwa maandishi makubwa ya Mpesa. Kuna mtu anayeonekana amevalia sare yake ya bluu, na amesimama katika duka hilo.

Hii ni sehemu ya ndani ya jumba au onyesho la magari na kuna magari ya aina tofauti tofauti kutoka kampuni tofauti tofauti za utengenezaji magari. Kuna watu wengi wanaoonekana wakitembelea katika zulia nyekundu na watu hawa wamekuja kutazama. Kuna wengine pia wanaotazama magari hayo.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la kuuza mayai. Kuna mayai mengi ambayo yamewekwa mahali hapa na mayai haya kuna yenye yamewekelewa juu na kuna yenye yamewekelewa yako chini sakafuni na kitika milango ya duka hili imepakwa rangi ya kijani.

Gari hili ni gari la dhamani na limeegezwa katika mtindo wa kizamani. Gari hili lina rangi ya fedha na matairi makubwa na kando kunaonekana kuna boksi na pia kuna mataa mawili na gari hili linaonekana ni gari la kifahari sana.

Hili ni eneo la sokoni na soko hii linauza bidhaa tofautitofauti. Kuna ambao wanauza mikoba, kuna ambao wanauza nguo, na kunaonekana kuna ambao wanatumia wilibaro kuekea vitu zao ambazo wanauza. Kuna wanaume wanaume na wanawake ambao wamechanganyana.

Hili ni eneo la mjini. Eneo hili pia ni la kuuzia magari. Kuna magari mengi ambayo yameegeshwa yakiwa na rangi tofauti tofauti mengine meupe na mengine meusi. Kando ya magari hayo yaliyoegeshwa kuna pia ghorofa moja limejengwa. Ghorofa hii ni kubwa.